Hivi ni vifaa vya elektroniki ambavyo vimepangwa katika duka la kuuza vyombo na hapo tunamuona mteja ambaye anapita kanakwamba ametoka kutazama vifaa hivyo.

Naona majumba makubwa na bila shaka ni majumba ya biashara na watu wengi. Kumeegeshwa magari mawili na tuktuk ya manjano ikiwa njiani na nyuma yake kuna mtu ambaye anaenda katika jumba hili.

Hapa ni kivuko cha bahari, tunaona feri mbili ambazo zimebeba abiria na ingine imebeba magari. Tukiangalia ng'ambo ile nyingine tunaona majumba makubwa na miti ambazo ziko kando kando ya bahari.

Kando ya barabara tunaona magari ya kubeba abiria yakiwa yameegeshwa hapo na tunamuona conductor wa gari moja akiwa amesimama mlangoni kuingia kuonyesha kwamba gari lake liko tayari kuondoka.

Naona mchanga wa bahari ulivyotulia na boti ambalo limeegeshwa hapo kando. Mbele naona watu ambao wanatembea kando kando ya maji ya baharini na mbele kuna boti ambalo limeegeshwa. Na hapo kando tena kuna mtu amesimama.

Mandhari mazuri ufuoni mwa bahari. Tunaona watu wanatembea wakipunga upepo wa bahari na tena tunaona kumejengwa vizuri vivuli vikiwa mahali hapo na vitanda hata na magodoro watu wanapochoka wanakuja kupumzika.

Jengo kubwa ambalo liko kando ya barabara, lingine liko chini na lingine liko juu. Naona wafanyibiashara wamepanga biashara zao hapo chini wakitafuta riziki. Kando kuna tukutuku ambazo zimeegeshwa na wapita njia wakipita barabarani.

Barabara imepita juu ya bahari na tunaona magari yakipita, na tena hapo kando tunaona nyumba ambazo zimejengwa na nyaya za umeme ambazo zimepita juu ya bahari na hapo kando tena kuna bilbodi ambazo zimesimamishwa.